Pahali hapa ni pa kutolea hudumu za serikali kwa wananchi. Hii ni ofisi na kuna vitu vingine tarakilishi kadhaa na kuna watu wawili ambao ndio wanapiana huduma hizo za serikali.

Hawa ni wanadada wawili wanaocheza mpira wa kikapu ,hii inaonyesha kuwa serikali ya Kenya inapongeza ama inaruhusu na inahusika katika michezo mbalimbali hapa nchini Kenya hadi ikiwa ni ya wanadada bado itawasaidia .

Hapa ni pahali ambapo au ofisi za serikali ambazo hutoa huduma za serikali kwa wananchi. Kuna wale ambao wanatoa huduma hizo na wameajiriwa na serikali na kuna wananchi ambao wamekuja ili kupata huduma hizo.

Hapa ni ofisini au eneo la kutolea huduma, kwa wananchi. Aliyeketi chini amevalia glovu na amevalia miwani, ni mhudumu au mfanyikazi wa kutoa hizi huduma za serikali na aliyesimama na amevalia kofia nyekundu, ni mwananchi amekuja kupewa huduma hizi.

Hili ni eneo la kutoa huduma za serikali. Aliyekiti chini na akiwa ndani ni mhudumu au mfanyikazi wa hapa. Anayetoa huduma hizo na wawili waliosimama ni wateja au wananchi waliokuja kupata huduma.

Hapa ni hospitalini ama pahali pa kutolea huduma za afya. Kuna mama moja aliyevalia nguo nyeusi anayepanga wengine ili waweze kuketi vizuri ama kusikue na shida yoyote wakati wanapongojea wakati wao ufike wa kuhudumiwa.

Hiki ni kituo cha serikali kinachotoa huduma kwa wananchi. Kuna wafanyikazi wa serikali ambao wamevalia sare na huko kando kabisa kuna wananchi ambao wanapokea huduma hizi.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Kuna Rais William Ruto, ambaye amekuwa katikati. Kando yake kuna mlinzi wake mafisa wa polisi, na kando yake pia kuna mwanamke aliyevaa miwani. Nyuma yake kuna wanasiasa wengine ambao wako hapa pia.

Hiki ni kituo cha kutoa huduma za serkali kwenda kwa wananchi. Wafanyi kazi wa serkali wamevaa zare maalum na kuna waanachi mbele yao wamesimama hili kuweza kupewa huduma hizo.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia. Wamekuja kushangilia timu yao ikicheza. Hii ni kwa sheria kuwa serikali ya Kenya inaruhusu mashabiki waweze kukuja ama kushangilia timu yao na wanaruhusu vijana kushiriki katika michezo hii nchini Kenya.

Hapa ni afisini au pahali ambapo watu hupata huduma za kiserikali. Kuna wahudumu waliovaa sare ili waweze kuhudumia wananchi na wananchi wengine ambao wamekuja kuhudumiwa hapa katika ofisi hili.

Hawa ni wachezaji ambao wanashangilia ushindi wao. Hii ni kuashiria kuwa serikali au watu wa eneo hii wanaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali na inaweza kuwa wanawapea msaada mbalimbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Kuna watu wengi ambao wako katika eneo hili. Kuna mwanamke mmoja aliyefungua mdomo ni kama mwenye anaongea na amevaa miwani na ameshikilia bendera katika mkono wake.

Hili ni eneo ambalao serikali inatoa huduma ya kiserikali kwa wananchi. Kuna maafisa waliovaa sare wanaosaidia kutoa huduma hizo, na pia kando kabisa kuna polisi ambao wamesimama hapo ili kuweza kuweka ulinzi katika eneo hili.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo watu wengi wamejitokeza ili kukuja pahali hapa. Kuna wale ambao pia wamebeba bendera ya Kenya. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu watu wengi wajitokeze kuja kushughulika mambo ya serikali.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Vijana wamekuja na kukusanyika hapa na wamebeba bendera za Kenya. Labda wamekuja kuskiza mwanasiasa mmoja anayekuja kuwaongelesha. Ama wako hapa kwa ajili ya kuongelea kuhusu miundo ya nchi.

Hawa ni mashabiki wa mpira ambao wamekuja katika uwanja huu kushangilia wachezaji wa timu yao. Hii ni kuashiria kuwa serikali au watu wa hapa wanaruhusiwa ama wanaruhusu vijana kujihusisha katika mambo ya michezo mbalimbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Kuna watu wengi ambao wamekuja kwa mkutano huu. Mmoja anavalishwa kofia kwa ishara ya kuwa anaheshimiwa au anapongezwa kwa jambo alilosema katika mkutano huo.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi ama ofisini. Kuna mhudumu mmoja aliyeketi chini na amevalia sare ya ka ya watu wa kufanya kazi na kuna mwananchi mwanamume ambaye amevalia suti na amekuja kuhudumiwa katika ofisi hili.

Aliyevaa suti ni afisa wa serikali ya Kenya anamzawadi mchezaji mmoja. Hii ni kuashiria kuwa serikali ya Kenya inahusika na inapongeza wachezaji au michezo mbalimbali nchini Kenya.

Huo ni mkutano wa wanakisiasa. Hawa ni wananchi wa Kenya wamekusanyika hapa na wamebeba bendera ya Kenya na wengi wamevaa nguo ambazo ziko na rangi ya bendera ya Kenya. Hii ni kuashiria kuwa wananchi wanapenda nchi yao ya Kenya.

Hapa ni pahali pa kuhudumia wananchi ama wanakijiji na huduma za serikali. Kuna wafanyikazi wa serikali ambao wamevalia sare nyeupe na wanahudumia wananchi walioketi mbele yao.

Hapa ni ofisi ya serikali, mahali ambapo kuna huduma zinatolewa. Walioketi na kuvalia shati nyeupe, ni wafanyikazi wa serikali. Aliyesimama na kuvalia sare ni afisa wa polisi.

Hii ni tarakilishi inayosaidia mhudumu wa serikali mwenye anapeana huduma za seriali kuweka data zake katika tarakilishi hii, li mtu au serikali ziweze kusahau kwa haraka.

Huu ni mkutano wa watu wa chama moja ama wanasiasa wa chama kimoja. Watu hawa ni kama wanashangilia ama wako njiani kuandamana kwa sababu moja ama nyingine kwa sababu wanakaa tu kuandamana ama kusheherekea ushindaji fulani.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo wananchi wengi wamejitokeza. Wananchi hawa wamevalia nguo zilizo na rangi ya bendera ya Kenya na kuna wengine ambao wamebeba bendera hiyo kuashiria upendo wao wa nchi ya Kenya.

Hawa ni vijana wanasherehekea ushindi yao ama kitu ambacho wamefanya. Hii ni kuashiria kuwa serikali ya Kenya inaruhusu vijana kushiriki katika michezo mbalimbali nchini Kenya na inawapea msaada.

Hili ni eneo ambalo huduma za serkali zinatolewa kwa wananchi, kuna watu wengi walioketi mbele ya tarakilishi na wanaendelea kufanya kazi katika ofisi hili, ii ni kuashiria kuwa serkali inatoa huduma kwa wananchi mbalimbali.

Huo ni mkusanyiko wa wafanyikazi wa serikali ya Kenya, na pamoja na wanasiasa wengine. Kuna majaji wa koti kuu la Kenya, na kuna watu wa bunge ambao wako katika afla hii ama katika mazungumzo haya.

Hawa ni vijana ambao wanacheza mchezo wa kandanda na kuna watu au mashabiki walioketi nyuma yao ili kujiangalia. Hii ni kuashiria kuwa serikali ya Kenya inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa, na wananchi wengi wamejitokeza ili kuweza kuhudhuria hafla hii. Hii ni kuashiria ya kwamba, serikali ya Kenya inaruhusu wananchi kujihusisha katika mambo ya serikali, ili waweze kujenga nchi yao pamoja.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wanaume wawili ambao wanaonekana kuchukua au kuandika moja na kuandika kitu kwa karatasi na mwingine ameangalia mbele.

Huyu ni rais William Ruto akiwa na bibi yake katika upande wa kushoto na upande wa kulia kuna mmoja wa majaji wakuu wa Kenya anayemsaidia ili kuweza kukula kiapo ya kuongoza wananchi wa Kenya.

Hawa ni mashabiki wa michezo wa kandanda ambao wamejitokeza kwa wengi sana ili waweze kukuja na kushangilia timu yao. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili au serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Rais William Ruto anasalimia wananchi waliokuja waliojiunga na chama chake cha kisiasa. Wananchi hawa wanaonyesha kuwa wanapenda serekali na bado wako karibu kufanya kazi pamoja na serekali.

Hapa ni ofisini au mahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Kuna mashini kadhaa ikiwemo tarakilishi na kamera ambayo iko katika ofisi hii na kuna mhudumu ama mwenye anapeana huduma hizi ameketi chini.

Hawa ni wanadada watatu wanaoshiriki katika kucheza mchezo wa mpira wa mikono. Hii ni kuonyesha kuwa serikali ya Kenya inaruhusu na kuchangia katika wanadada kucheza ama kushiriki michezo mbalimbali nchini.

Mwanamke ambaye aliyevaa nguo nyeupe ni mke wake aliyesimama katikati na amevalia suti. Mwanaume huyu ni rais wa kitambo wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kando yake kuna jaji mkuu anayemsaidia kuapishwa katika kuwa rais wa Kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya ambao wamekuja kushangilia timu yao ikicheza. Hii ni kuasheria kuwa serikali ya Kenya inaruhusu vijana ama watu wa Kenya ili waweze kujihusisha katika mchezo mbalimbali nchini ama duniani.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda na wamepokeaa kikombe chao ambacho wanainua juu kwa kushangilia. Hili ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika mchezo mbalimbali ili waweze kucheza.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Mashabiki hawa wa kwanza ako katikati aliyeva shati jeupe lililo na bendera ya Kenya na wengine wako kando yake wawili walio na jazi ya Kenya na bado usoni wamejipaka rangi za bendera ya Kenya .

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna watu ambao wameketi nyuma ya meza na wamevalia sare. Wanahudumia wananchi ambao wamekuja ili kupokea huduma hizo.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Rais anaapishwa kwa mkutano huu ambaye kwa jina lake ni William Ruto. Kando yake kuna jaji mkuu anaye mwapisha katika hafla hii. Kando ya rais kuna bibi yake.

Huu ni mkutano wa kisiasa kwa maana, kuna watu wengi ambao wamejitokeza hapa na wameweza kuvalia au kubeba bendera ya Kenya. Hii ni kuonyesha kuwa watu wanapenda kujihusisha katika mambo ya serikali.

Huo ni mkusanyiko wa mashabiki ambao wamekuja kushangilia timu yao inayocheza. Hii ni kuashiria kuwa serikali ya Kenya inaruhusu na inasaidia vijana kujihusisha katika mchezo mbalimbali nchini.

Hawa ni vijana wanaopiga zoezi ili kuweza kushiriki katika mashindano ya kucheza mpira wao. Hii ni kuashiria kuwa, serikali ya Kenya inaruhusu vijana kushiriki na kucheza katika mchezo mbalimbali nchini Kenya, na inaweza kuwa inawapea msaada mbalimbali ili kuweza kucheza.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna watu ambao wameketi mbele ya tarakilishi na wamevaa sare. Hao ni wahudumu wa kupeana huduma hizi na wenye keti nyuma ya tarakilishi na hawajavaa sare ni wananchi wamekua kupokea huduma hizi.

Hili ni eneo la kutoa huduma kwa wananchi. Mwanamke aliyeketi ni mwenye anatoa huduma hizo. Mwenye amesimama na anaandika ni aliyekuja kupata huduma katika ofisi hili ama eneo hili.

Wanawake walioketi mbele ya tarakilishi, ni wahudumu wa serikali ambao wanatoa kazi ya huduma ya serikali. Mwanaume aliyeketi ni mwananchi aliyekuja kupokea huduma hizo.

Hawa ni washabiki wa timu ya mpira ya Bandari ambayo wanacheza mpira wa kadanda. Wamekuja kushabikia wachezaji hawa wakiendelea kucheza. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana wa nchi kujishughulisha katika maneno ya michezo.

Huu ni mkusanyiko wa mashabiki wa nchi ya Kenya ambao wamekuja kuhudhuria wachezaji ama wanariadha wa Kenya. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu wananchi kuweza kujihusisha katika michezo mbalimbali nchini au duniani.

Hili ni eneo la kutolewa huduma za serikali kwa wananchi. Aliyesimama anatoa maelezo katika walioketi na walioketi kuna afisa wa usalama wa sheria kuwa kuna usalama hapa wakiendelea kupata maagizo au huduma katika ofisi hili.

Hapa ni hospitalini au katika kituo cha kutoa huduma za afya. Mwanaume aliyeketi na kuvaa koti jeupe na barakoa ni daktari au mhudumu wa kuhudumia wagonjwa na anatibu mtu mmoja aliyesimama.

Hapa ni pahali ambapo huduma za serikali zinawezapeanwa kwa wananchi. Kuna watu wawili ambao walioketi na wamevaa sare ambao ni wafanyikazi wa serikali wanaweza kuhudumia wananchi wakati wanakuja katika mahali hapa kupata huduma hizo.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Kuna watu wengi ambao wamejitokeza ili kukuja pahali hapa. Kuna mwanamke mmoja aliyeinua mikono juu na amevalia bendera ya Kenya. Anaonekana kuwa anaongelesha watu walio nyuma yake ambao wanaomsikiliza kwa makini sana.

Huu ni mradi wa serikali. Kuna kisima kando ya bomba kubwa sana. Maji hayo yanasukumwa kwenda mashambani ili kusaidia wakulima na wanajamii ili yaweze kutumiwa ama kuwasaidia kwa njia nyingi.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Bandari ya kucheza mpira wa kandanda na wamekuja kwa wingi ili waweze kushangilia timu yao wakati inapocheza. Hii ni kuonyesha kuwa vijana wa eneo hili wanaweza kujihusisha katika michezo mbalimbali.

Hapa ni jangwani na eneo la kutupwa kwa takataka. Serikali imekosa kufanya kazi yake ama kuajibika, kusafisha eneo hili, ili lisikuwe athari kwa afya ya binadamu, ambao wataishi hapa ama watakuja kutembelea eneo hili.

Hapa ni katika pahali pa kutolea huduma za serikali. Walioketi na wanaandika ni wa hudumu ama wafanyikazi wa serikali ambao wanasaidia kutoa huduma hizo na wananchi wanakuja mahali hapa ili kuweza kupokea huduma hizo za serikali.

Hapa ni ofisini na kuna huduma zinazotolewa hapa. Aliyeketi chini kwa ukuta ni mtoto na aliyeketi nyuma ya tarakilishi ni mwenye anatoa huduma hizo hapa. Nyuma yake kuna wanaume wawili wanaoangalia kitu pamoja kwa hiyo tarakilishi.

Huu ni mkutano wa chama cha wanasiasa. Mkutano huu unaongozwa na mheshimiwa Kalonzo aliyesimama mbele katika jukwaa. Kuna wanasiasa wenzake ambao wako nyuma na kando yake ili kumsikiza.

Hawa ni wanahudumu au wafanyikazi wa serikali ambao wanafanya kazi hapa ili waweze kuhudumia wananchi kwa huduma za serikali, wamevaa sare ambayo ni ya wafanyikazi na barakoa.

Hii ni sherehe ya wanasiasa wa Kenya wanapokula kiapo ya kuingia ofisini. Sherehe hiyo huhusisha wananchi na wanasiasa walioshinda katika kupigiwa kura na wajaji wakuu wa koti la kuu la Kenya ili kuweza kusaidia wanasiasa walioshinda kura kukula kiapo cha kulinda ama kuhudumia wananchi.

Hawa ni wachezaji wa mpira. Hii ni kuashiria kuwa serekali ya Kenya inaruhusu vijana wa Kenya kuweza kujihusisha katika mchezo mbalimbali na pia wanawezakua wanawapea msaada ili waweze kucheza michezo hiyo.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wa timu ya Kenya wanaume. Wanashangilia ushindi yao. Hii inaonyesha kuwa serikali ya Kenya inaunga sana michezo ya vijana wadogo na inawasaidia ili waweze kujistahimili katika michezo yao.

Mwanamke aliyeketi chini na mivaa nguo jeupe ni mhudumu au mfanyakazi wa serikali ambaye anatoa huduma za serikali. Wananchi wengi wamekuja haswa wanawake ili kupata huduma hizi za serikali katika eneo hili.

Hili ni eneo ama ofisi la serikali ambapo huduma za serikali zinapewa. Inua kwa wananchi. Walioketi chini na wamevaa barakoa na sare nyeupe ni wafanyakazi katika ofisi hii na wanahudumia wateja au wananchi wanaokuja katika ofisi hili.

Hili ni eneo ambalo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Walioketi chini ni wafanyikazi wa afya au wa shirika fulani ambao wanatoa huduma hizo na kuna wananchi ambao wamekuja kwa wingi sana waweze kupokea huduma.

Hapa ni pahali ambapo huduma za kiserikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna watu ambao wamevalia sare na hao ndio wanafanya kazi katika eneo hili na wanahudumia wananchi ambao wamekuja kupokea huduma hizo.

Hapa ni pahali ambapo serikali inatoa huduma zake kwa wananchi. Wananchi wanakuja eneo hili ndiposa watu ambao wameajiriwa hapa ama wafanyikazi wa serikali waweze kuwahudumia.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi. Aliyesimama ni ofisa mkuu. Anawaelezea wafanyikazi wa kituo hiki namna ya kufanya kazi. Kituo hiki kinafanya kazi ya kutoa huduma za vyeti vya kuzaliwa na kukufa.

Hawa ni wanariadha wa timu ya Kenya waliohusika katika mashindano ya kimataifa, hii inaonyesha kwamba serikali ya Kenya inachangia sana na inataka watu wake wa Kenya waweze kushindana katika mashindano ya kimataifa.

Huu ni mkutano wa wafanyikazi wa serikali au majaji ambayo unaapishwa katika eneo hili. Kuna bendera ya Kenya iliyo nyuma yake na kuna wamevaa nguo za majaji wa koti.

Hawa ni wachezaji wa timu ya raga ya Kenya. Wanashangilia ushindi wao. Hii inaonyesha kuwa serikali ya Kenya inaunga sana michezo ya vijana wa Kenya na kuwasaidia ili waweze kujiendeleza.

Hii ni timu ya wanajeshi wa Kenya na wamevalia sare ya timu hiyo. Hii ni kuashiria kuwa, serikali ya Kenya inaruhusu wafanyikazi wake kama vile wanajeshi hawa kuhudhuria ama kushiriki katika mchezo mbalimbali nchini.

Hawa ni wasichana ambao wanacheza mpira wa kikapu. Hii ni ashiria kuwa serikali inaruhusu wasichana au vijana kushiriki katika michezo mbalimbali na kuwapea misaada ili waweze kushiriki katika michezo hiyo.

Huu ni mkutano wa wafanyikazi wa serekali ya Kenya. Aliyevaa suti ni rais wa Kenya wa kitambo Uhuru Kenyatta. Anazungumza na mwenzake aliye kando yake ambaye alikua mkuu wa koti nchini Kenya Maraga.

Hawa ni wanasiasa pamoja na wafanyikazi wa serikali, ambao wako katika ofisi hili ili kujadiliana ama kupitisha suala fulani. Aliyeketi chini anaitwa, Rigathi Gachagua.

Hawa ni wachezaji wanaosherehekea ushindi wao. Hii ni kuashiria kuwa serikali ya Kenya inakubali vijana kuhusika ama kujihusisha katika michezo mbalimbali na wanawasaidia kwa namna moja ama nyingine.

Huu ni mkutano wa wanasiasa nchini kenya. Kuna watu wengi wamejitokeza ili kuhudhuria mkutano huo. Aliyesimama mbele ya kipasasauti ni mheshimiwa Raila Odinga. Amezingirwa na wenzake wengi sana.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo wananchi wengi wamejitokeza kukuja katika hafla hii. Kuna mwanamke aliyevaa miwani na kuna mwanaume nyuma yake ambaye akona firimbi. Wanaonekana kuwa na furaha ama wanapiga makofi.

Huu ni mkutano wa kisiasa. Wananchi wengi wamejitokeza katika mkutano huu, ili waweze kuskiza na kushangilia. Wanaonekana kuwa na furaha sana ama kufurahia na kushangilia ama kukubaliana na yale wanayosikia.

Hili ni ofisi la kuhudumia wananchi, linatoa huduma za kiserikali katika wananchi. Kuna mwanamume mmoja aliyeketi hapo akihudumiwa na mwanamke mmoja, ofisa wa serikali, anayepeana huduma hizi za serikali.

Hawa ni vijana wa Kenya ambao ni wachezaji wa mpira wa kandanda. Hii ni kuashiria ya kuwa serikali ya Kenya inaruhusu na kupeana msaada katika vijana hawa ili waweze kucheza ama kushiriki katika michezo mbalimbali.

Hapa ni ofisini au pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa kwa wananchi. Kuna wale ambao wamevaa sare na wanahudumia wananchi ambao wamekuja hapa ili kupata huduma hizo.

Hapa ni pahali ama ofisi ambayo inatoa hudumaza serikali kwa wananchi. Aliyesimama na kuvalia sare ni mwanamke anayetoa hudumua hizo kwa wananchi ambao walioketi na kuongoja ili wapate kuhudumiwa.

Huu ni mkutano wa kisiasa ambapo wananchi wengi wanajitokeza ili kuhudhuria mkutano huu. Kuna wale ambao wamebeba bendera ya Kenya mkononi na wengine wamefunga katika shingo. Hii ni kuashiria kuwa wananchi wanapenda kujishughulisha na mambo ya serikali.

Huu ni mkutano wa mashabiki wa mpira ambao wamekuja hapa ili kushangilia ama kuangalia watu wengine wakicheza au marafiki wao. Hii ni kuashiria kuwa serikali inaruhusu vijana kujihusisha katika michezo mbalimbali hapa nchini.

Hawa ni vijana wachezaji wa mpira wa kandanda wa timu ya Bandari. Wanasherekea mmoja wao ambaye labda amefunga bao. Hii ni kuonyesha kuwa vijana wa nchi hii wanaweza kujishiriki katika michezo mbalimbali.

Huu ni mkutano wana kisiasa. Wananchi wengi wamejitokeza katika mkutano huu, ili waweze kuskiza wanasiasa wao ama waweze kujadiliana mambo ambayo yatasaidia nchi. Kuna wananchi ambao wamebeba bendera kuashiria upendo wa nchi.

Hapa ni pahali pa kupokea huduma za serikali. Mwanaume mmoja aliye na kofia nyekundu amekuja kuhudumiwa. Anayemuhudumia ni mwanamke aliye mbele ya tarakilishi.

Huu ni mkutano wa wafanyikazi wa serikali au wa kisiasa. Kuna mama mmoja aliyevaa miwani ameshikilia cheti ama vyeti katika mikono yake na kuna mwanaume mmoja aliye kando yake ambaye wameisaidiana kushikilia na nyuma yao, kuna watu wengine.

Huo ni mkutano wa chama cha ODM wa kisiasa. Hawa wote ni wanasiasa ama wengine wamekuja kuskiza wanasiasa wengine wanasema nini katika jukwaa hili la kisiasa.

Hawa ni mashabiki waliokuja ama wamekusanyika ili kuweza kushangilia timu yao ya mpira inapoendelea kucheza, hii ni kuashiria kubwa serikali inaruhusu vijana kuhusika katika michezo mbalimbali.

Hawa ni vijana wanaocheza mpira wa kandanda katika uwanja huu, na kuna mashabiki wamekuja kwa wingi ili kushangilia mchezo huu. Hii ni kwa sheria kuwa, serikali inaruhusu vijana kucheza michezo hii au inaruhusu mashabiki kukuja katika mahali pa kuchezea ili kuweza kujionea michezo hii.

Hapa ni pahali pa kutolea huduma za serikali kwa wananchi haswa afya. Walioketi mbele ya mashini na tarakilishi ni wafanyikazi wa serikali ama wafanyikazi wa afya, wanaohudumia walioketi chini.

Kuna wanaume wawili, mwanaume mmoja ameketi chini na amevaa koti na glovu na miwani. Huyu ni mfanyakazi ama mhudumu katika ofisi hili la kutolea huduma za serikali. Aliyeka ndo yake ni mwananchi na amekuja katika ofisi hili ili kupata huduma hizo.

Pahali hapa ni ofisisni, pahali ambapo huduma za serikali zinatolewa. Kuna watu ambao wamevalia sare, ambao ndio wanasaidia kutoa huduma hizo wakati wananchi wanakuja.

Walioketi ni wahudumiaji wa serikali, wanapeana huduma za serikali kwenda kwa wananchi waliosimama. Huduma hizi zinaweza kuwa za vyeti au mabo mengine yanayohusu wananchi na serikali.

Hawa ni wanadada wanaocheza mpira wa kikapu. Hii inaashiria kuwa serikali ya Kenya inahusika ama inaruhusu wanadada kucheza ama kuhusika katika mchezo mbalimbali.

Aliyevalia suti ni raisi wa kitambo wa Kenya Uhuru Kenyatta, anaongea na majaji wakuu wa koti la Kenya, nyuma yao kuna watu wengine wanaofanya shughuli zingine zao kuzungumza na watu wengine, wako katika eneo la State House Kenya.

Hawa ni wanasiasa wanaoshangilia ushindi fulani ama wako na sababu nyingine ya kushangilia. Aliyevaa nguo nyeupe ni Raila Odinga wa katikati ni William Ruto ambaye ni kiongozi ama rais wa taifa la Kenya na kuna wengine wengi na huko nyuma sana wanaoshangilia na wao na wanangoja kusikiza kwa makini sana.

Huyu ni mwanamume anayefanya kazi na korti za Kenya ama amepewa nafsi ya kuongelesha wanaofanya katika kazi za korti za Kenya. Nyuma yake kuna maandishi ya Milimani Law Courts Civil Division yaani kumaanisha ni korti zinazopatikana huko Milimani.

Hiki ni kituo cha serikali ambapo kuna huduma zinatolewa ili kuweza kusaidia mwananchi kwa mambo yake ya kawaida. Huduma hii ni ya kupena ujumbe kuhusu mambo inayotendeka katika nchi ama katika serikalini.

Hawa ni watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume ni rais wa Kenya, aliyeteuliwa kuwa rais wa Kenya William Ruto, na mwanamke ni jaji mkuu Koome. Nyuma yake kuna watu wengine, majaji wengine na watu wengine wanaohudhuria hii hafla.

Hapa ni kotini ama kwenye kikao cha watu wanaofanya kazi katika koti. Hawa ni majaji wakuu wa koti la Kenya. Wamevalia nguo za majaji wakuu wa Kenya, nyuma yao kuna bendera ya Kenya na kuna bendera ya koti ya Kenya.

Hapa ni jangwani ambapo takataka zinatupwa. Labda serikali inaruhusu wananchi watupe takataka hapa ama ni serikali yenyewe inayotupa hizi takataka hapa. Lakini inavyoonekana serikali inahitaji kusafisha pahali hapa pawe safi kama kwingine.